Hapa ninaona watu wengi, watu hawa wamo sokoni, inaonekana kuwa soko hili halijajengwa vizuri kwa kuwa maji yametapakaa kila mahali na inawapatia wakaazi kazi ngumu wakati wanafanya shughuli zao.

Hapa ninaona magari mengi. Magari haya yameegezwa katika eneo yenye nyasi. Inaonekana kuwa kulikuwa na sherehe ama pana sherehe mahali na watu hawa wameegeza magari yao ili kueda kuhudhuria sherehe hio.

Hapa ninaona mwanamke aliyeketi chini, pia kuna mtu aliye kando yake, anaonekana kuwa yeye ndiye mwenye kibanda hiki, kibanda hiki kimeekwa vitu ya kuuza kama vile bangili, shangaa, mishipi na vitu vingine vile yenye tamaduni na asili yake.

Hapa ninaona mkono wa mtu ambae ameshikilia pesa taslimu ya Kenya ya shilingi elfu moja. Pesa hii hutumiwa katika manufaa ya nyumbani na dukani ili kununua bidhaa.

Hapa ninaona kibanda . Kibanda hiki kinaonekana kuwa ni eneo la kununua maziwa na bidhaa zingine tofauti kwa kuwa kuna lebo iliyoandiwa GSP Milk. Vibanda kama hivi husaidia kwa kuchuuza maziwa kuliko kwa mnunuzi kuenda hadi kwa shamba la mkulima.

Hapa ninaona magari mingi. Magari haya yamebebwa na lori moja kubwa. Lori hii hutumiwa kusafirisha magari kutoka eneo moja hadi lingine. Haswaa husafirisha magari yaliyo bado mpya kutoka kwenye kiwanda hadi eneo la kuuza magari.

Hapa ninaona watu watatu. Kati ya hawa watatu, wawili wameketi chini ndani ya duka moja. Duka hilo limeandikwa Yustina milk. Yaonekana kuwa duka ile ni eneo la kununulia maziwa.

Hapa ninaona magari matatu, magari haya yamewekwa katika eneo iliyotengwa kwa minajili ya maegesho katika miji kubwa kubwa kama vile Nairobi na hata zile za kiarabu kuna eneo zilizotengwa ili kuwasaidia watu kuegeza magari zao.

Hapa ninaona watu wawili. Watu hawa wameketi nje ya duka hili. Duka hili huonekana kuwa ya kawaida kwa kuwa nje mna friji ya soda na maji. Huonekana kuwa ni customer wa duka hiyo au hata kuna mwenye duka ambao wanapiga soga pamoja.

Hapa ninaona gurudumu la gari. Gari hili ni nyeusi na inaonekana kuwa limesimamishwa kando ya barabara ili mtu afanye shughuli zake tofauti. Gari husaidia kwa kupeleka watu kazini, nyumbani, na katika msafara mbalimbali.

Hapa ninaona mkono wa mtu ambaye ameshika simu, kwenye simu Kuna peji la mpesa, mpesa iko na app yake yenye ina jawabu tofauti ya kuweka pesa, kutoa pesa au kulipa bidhaa na mpesa.

Hapa ninaona kibanda cha mtu, pia duka. Kwenye picha hii pia ninatazama friji lenye soda kadhaa. Pia kuna viazi na kuna mwandiko wa M-PESA.

Hapa ninaona watu wawili. Mwingine ameshikilia noti ya mia mbili, mwingine ameshikilia simu aina ya Sumsang. Huyu mtu wa simu anaonekana kuwa mnunuzi, mwingine akionekana kuwa muuzaji wa bidhaa. Huyu mnunuzi anaonekana kulipa kutumia lipa na mpesa ya safaricom.

Hapa ninaona kibanda kubwa chenye zimejazwa viatu. Pia mna mtu na anaonekana kuwa ni muuzaji au ni mnunuzi wa viatu hizi. Viatu hizi huwa ni ya kitamaduni kwa kuwa huuzwa na jamii ya Wamasai.

Hapa ninaona mtu ambaye ana noti taslimu za nchi ya Kenya za shilingi elfu moja. Inaonekana kuwa mtu huyu ni mwanabiashara au ni mfanyikazi katika benki kwa kuwa ana pesa nyingi mikononi.

Hapa ninaona watu wengi sokoni. Watu hawa ni wachuuzi wengine ni wanunuzi. Ninaona hapa kuna mboga aina kadha wa kadha pia kando kuna magari. Inaonekana kuwa soko hii iko karibu na mji.

Hapa ninaona noti nne, noti hizi ni za Kenya za shilingi helfu moja. Pia kwenye meza Kuna chupa za kuweka switi. Inaonekana kuwa mtu huyo ni mwanabiashara

Hapa ninaona gari nyeupe niya kampuni ya Honda. Gari hii iko barabarani yenye usajili KCM 709K. Ninadhani ni gari ya mtu ambae ameisimamisha pahali fulani ili kufanya shughuli zake zingine.

Hapa ninaona magari mengi nyeupe. Magari haya yameegazwa kando ya barabara. Nadhani magari haya bado ni mapya na yameegazwa pale ili mnunuzi aje kuchagua gari anayotaka.

Hapa mna picha ya magari mingi. Magari haya yameegezwa katika jengo kubwa yenye vioo nyingi ukutani. Yaonekana kuwa ni eneo ya kununua magari.

Hapa ninaona watu watano, wanaume watatu na wanawake wawili. Pia kuna mauzaji katika eneo ingine. Inaonekana kuwa ni banda la kuuzia maziwa kutokana na lebo iliyowekwa pia kutokana na galani ya maziwa yaliyosimamishwa nje. Inaonekana kuwa watu hawa ni kastoma au hata watu kutoka shirika la afya.

Hapa ninaona magari mengi, magari haya yanasafirishwa kutumia lori moja iliyoundwa kwa minajili ya kubeba magari nyingi. Haswa lori hii hubeba magari kutoka eneo moja hadi lingine kama vile kutoka kwa kiwanda hadi eneo la kuuzia magari haya.

Hapa ninaona watu wawili. Watu hawa waonekana kutafuta usaidizi katika duka hili la Mpesa. Duka kama hizi husaidia watu ili kupata msaada wa haraka badala ya kuenda katika maduka ya jumla.

Hapa ninaona duka la kibanda , duka hili linaonekana kuwa na bidhaa nyingi kwa kuwa ninaona mayai yaliyowekwa katika kitu kilichoundwa ili kubebea mayai ,pia anaonekana kuwa mwanabiashara huyu anapata customer wengi kutokana na number za mayai mingi zilizowekwa humu ndani.

Hapa ninaona mkono wa mtu ambaye ameshika pesa kadhaa. Pesa hizi ni za Kenya za kitambo kama vile shilingi mia mbili, hamsini na mandururu kadha zilizopangwa na kukutanishwa pamoja.

Hapa ninaona mtu, mtu huyu amesimama nje la duka ya kuuza maziwa, anaonekana kua anahudumiwa na muuzaji. Duka kama hii kupatikana kwa eneo tofauti tofauti na usaidia wateja kupata maziwa kwa haraka badala ya kuenda hadi kwa mkulima mwenyewe.

Hapa naona watu wawili pia kunayo lori na kuna vitunguu vingi zilizowekwa kwenye magunia. Yaonekana kuwa mama huyu aliyesimama hapa kando ndiye muuzaji ama ni mnunuzi wa vitunguu hizi yaliwekwa kwenye lori na ingine yaliyo nje ya lori.

Hapa ninaona mlolongo wa magari. Bali magari haya hayaendeshwi. Yameegezwa katika eneo la kuegeza magari. Magari haya ni aina aina. Katika mji kubwa kubwa huwa wametenga sehemu ya kuegeza magari.

Hapa ninaona umati wa watu. Watu hawa waonekana kuwa katika shughuli zao za kila siku. Wamo sokoni, wengine barabarani. Wako katika shughuli za kuchuuza, kununua na kufanya biashara zao tofauti katika mji huu.

Hapa naona gari mbili, moja mbele mwingine nyuma yameegezwa kando ya barabara ya nyumba kubwa yaonekanekana kuwa ni ya kenya kwakuwa yanausajili KDR963V.

Hapa ninaona kibanda. Kibanda hiki kimeandikwa MPESA, kwa kuwa kuna msaada wa kampuni ya Safaricom humu ndani, ama ya kutuma pesa. Pia mna friji iliyowekwa soda na vitu tofauti. Duka husaidia watu ili kupunguza gharama ya kwenda katika maduka ya jumla.

Hapa ninaona magari, mengi magari haya yameegeshwa kwenye benki kuu, huuko katika miji mikubwa kama Nairobi, Nakuru, Eldoret ,kisumu mna eneo katika majumba chini au juu lakinindani ya ghorofa ambazo zimetengwa kwa mnajili wa kuegesha magari.

Hapa ninaona umati Wa watu. Pia Kuna gari mingi zilizo egezwa . Inaonekana kuwa hii ni sehemu ya kununulia magari kwa kuwa watu wameenda kuziangalia , wengine wakitembea katika shughuli zao za kadha Wa kadha.

Hapa ninaona mikono ya watu wawili tofauti, mmoja ameketi upande mwingine ,mwingine pande hiyo ingine. Inaonekana kuwa ni mwanabiashara au ni mnunuzi kwa muuzaji kwa kuwa wanabadilishana pesa taslimu za kenya shilingi elfu moja.

Hapa ninaona mwanamke, mwanamke huyu amesimama nje la kibanda yake ya kuuza maziwa kwa kuwa juu ya mlango kuna mwamndiko wa Dairy Milk ,inaonekana kuwa watu hukuja huku kununua maziwa kwake.

Hapa ninaona duka la kawaida pia ninaona baisikeli na watu wawili inaonekana kuwa eneo hili ni mahala watu hukuja kununua vitu zao kwa kuwa duka husaidia kupata vitu tofauti tofauti kwa bei ya chini badala ya kwenda kwa duka za jumla

Hapa ninaona soko kubwa, pia ninaona mwanamke na watu wengine kadha wa kadha wakiwa katika shughuli zao za kila siku. Mwanamke huyo anaonekana kuwa anakata mboga ili kuuzia wateja wake. Pia ako na matunda mengi na mboga ya kuuza.

Hapa ninaona watu wengi sokoni, wachuuzi na wanunuzi, kuna bidhaa mingi tofauti kama vile mboga na matunda, kuna mahindi, nyanya, vitunguu, ndimu na hata bidhaa nyingi tofauti tofauti.

Hapa ninaona soko, kwenye soko hii kunaonekana kuwa na watu kadhaa ambao wamekuja kuuza vitu vyao. Pia ninaona viazi, mahindi, karoti, nyanya, ndizi, kabeji na matunda kadha wa kadha.

Naona mkono wa mtu aliyeshika simu, kwenye simu hiyo kuna peji ya Mpesa, Mpesa ni peji la kampuni la Safaricom inayosaidia watu ilikutuma pesa, kutoa pesa au kutumia pesa kununua vitu badala ya kubeba pesa mkononi.

Hapa ninaona magari mengi yaliyoegeshwa kando ya barabara ya mji. Magari haya huegeshwa kando ya barabara ili yasilete msongamano makubwa wa magari.

Hapa ninaona gari. Gari hii imeegeshwa kando inaonekana kuwa ni ya nchi ya kenya kwenye usajili KDN.Pia gari hii hutumika katika uchukuzi mbali mbali ya bidhaa au hata kuwabeba watu.

Hapa ninaona eneo kubwa lililotengwa ili kuegesha magari. Yaonekana kuwa magari haya bado ni mapya kwa kuwa hayana nambari za usajili. Eneo kama hizi hutengwa katika miji mikubwa ili kusaidia wachuuzi na wanunuzi kuja kutafuta gari aina aina katika eneo hili.

Hapa Ninaona sehemu ya gari sehemu hii ya gari huwa mbele pahali ambapo dereva hukaa hapo ndipo dereva huangalia kiwango Cha mafuta ilio baki na jinsi gari inavyo enda kwa Kasi.

Hapa ninaona kibanda kidogo na katika sehemu moja ya kibanda kuna muuzaji. Pia nje ya kibanda hiki kuna wanunuzi tofauti tofauti. Kibanda hiki wanauza viatu.

Hapa ninaona matunda na mboga kadhaa kama vile nyanya, ndimu, viazi, karoti, pilipili. Inaonekana kua hapa ni kwenye kibanda au soko kwa kua mtu ameanika bidhaa zake ili kuchuuza.

Hapa ninaona soko kubwa ambalo watu wamejaa inaonekana kuna wauzaji na wanunuzi pia humu mna manguo nyingi yaliyo pangwa na kukusanywa pamoja katika eneo tofauti kwa kuwa kila mchuuzi anazake tofauti tofauti ili kastoma aje akachague.

Hapa ninaona magari mingi , kando ya jiji inaonekana hapa ni eneo ya kuegeza magari, bali, magari haya sii ya watu binafsi, magari haya yameegezwa hapa ili watu waweze kununua , ni eneo la kuuza magari.

Hapa ninaona peji la M-Pesa. M-Pesa huwa ni ya kampuni ya Safaricom. Na Safaricom husaidia watu ili kuweza kutuma pesa, kununua vitu, kutoa pesa kwenye simu au hata kufanya shughuli za kila siku kwa kutumia pesa badala ya kubeba pesa mkononi.

Hapa ninaona magari mengi yaliyo egezwa kando ya mti. Miji mingi humu nchini na hata katika nchi zingine wametenga huwa wametenga sehemu ya kuegeza magari ili kuzuia foleni na mlolongo wa magari au hata watu

Hapa ninaona kibanda kubwa, inaonekana kuwa kibanda hii iko sokoni, kwa kuwa mna viatu nyingi uliopangwa kwa minajili ya kuuza, pia kando mna watu waliosimama wanaouza bidhaa na wengine wakinunua bidhaa tofauti.

Hapa ninaona soko kubwa . Soko hili linaonekana kuwa na watu wengi kwa kuwa kuna wauzaji ambao wanauza. Pia ninaona chakula mbalimbali pamoja na mboga na nyanya, vitunguu, ndimu na bidhaa nyingi tofauti tofauti.

Hapa ninaona magari tano yaliyoegeshwa katika eneo hii bali eneo hii si pahali pa kuegesha magari panaonekana kuwa mlikuwa na hafla hapa watu wakaweza kuegesha magari ili waende kuhudhuria hafla hiyo.

Hapa ninaona mkono wa mtu, mtuhuyu anaonekana kuwa ameshikilia noti taslimu ya kenya shilingi elfu moja. Pesa hii hutumika haswa katika mahitaji kadhaa za nyumbani na za hata ama kazini.

Hapa ninaona bangili pamoja na shanga tofauti , bidhaa hii umewekwa katika kibanda . Watu huuza bangili hizi na shanga , ili kuendeleza utamaduni wao.

Hapa mna noti nyingi. Noti hizi zimerundikwa kwa pamoja ni noti mia moja ya kenya. Noti hii ilikuwa inatumika kitambo. Pia ina picha ya rais wa kwanza wa kenya marehemu mzee Jomo Kenyatta.

Hapa ninaona chukula aina aina katika soko pia Kuna mboga na matunda tafauti tafauti Kuna viazi , mahindi, karoti, nyanya, ndimu, maembe ndizi pia kuna wa juuzi na wanunuzi wa bidhaa haya.

Hapa ninaona bidhaa tofauti tofauti, yaliopangwa katika kibanda kimoja. Vitu haya ni sanaa na mapambo ya jamii zetu. Mtu huyo amezipanga ili kwa minajili ya kuuza kujipatia pesa za kujimudu.

Hapa ninaona duka. Duka hili laonekana kuuza bidhaa kadhaa ambazo haswa, hupatikana humu badala ya kuenda katika maduka ya jumla. Pia, ninaona watu walioketi nje ya duka. Waonekana kuwa na furaha.

Hapa ninaona kibanda kimoja yenye jina Skyshine . Kibanda hiki kinaonekana kuwa na bidhaa nyingi ndani na watu hukuja huku ili kununua bidhaa tofauti tofauti. Pia dirishani na mlangoni yamewekwa chuma ili kuzuia wezi kutoingia ndani.

Hapa ninaona barabara pamoja na gari na pikipiki, pia mna duka ya kawaida na watu wengi walioketi nje ya kibanda wanaonekana kuchunguza bidhaa yao.

Hapa ninaona kibanda duka liloandikwa mpesa pia mna watu wawili mmoja aliye nje na mwingine aliye kwenye dirisha na wanaonekana kuudhika au kughadhabika labda wamekosa wateja au wana mashida zao tofauti.

Hapa ninaona chumba kuu la safaricom, chumba hii ni ya kupata msaada tofauti ya mpesa, kwa kuwa kunao watu wanao hudumiwa waliosimama pande tofauti, pande ingine kuna watu wanao wahudumia.

Hapa ninaona magari mengi, yaliyo egeshwa sehemu fulani yaonaonekana kuwa kulikuwa na hafla, ama sherehe na kwa hivyo magari haya yameegeshwa hapa, ili watu wahudhurie sherehe hiyo.